Jumba la kifahali ambalo linaonekana kuwa limepakwa rangi nyeupe. Kunayo gari ambayo ina rangi nyeusi ambalo linaonekana halijatumika na linaonekana kuwa ni la bei ya juu na ni la kuuzwa.

Hizi ni noti za pesa. Noti hizi za elfu moja moja, hizi ni pesa ambazo zinatumika humu nchini hivi sasa. Zinamchoro wa KICC na pia mchoro wa ali.

Hapa ni sokoni. Sokoni humu inaonekana kuwa wanabiashara wanauza bidhaa tofauti tofauti. Kunao ambao wanatumua vibanda kuuza vitu vyao. Watu hawa wanaonekana kuwa wanauza vitu kama nguo, bagi na vitu vingine. Pia hapa mbeleni kuna gari ambalo linatumiwa kuuza vitu vya kukula.

Hapa ni sokoni, na humu kuna bibanda vingi ambavyo vinatumiwa kuuziwa vitu. Pia watu wametengeneza mwavuli ili iweze kuwatunza kwa jua. Wanauza bidhaa tofauti tofauti.

Hii ni bima bora ambayo watu wengi wanafaa kuwa nayo. Bima hii husaidia wakati nyumba inapopata ajali kama vile moto inapochoma nyumba. Hii bima inakusaidia kupata nyumba, mtu anapoumia anaweza kupata kitabu kupitia bima hii. Pia unapokosa nyumba unaweza kutumia bima hii kujengewa nyumba bure bila malipo.

Hapa ni chumba ambacho magari yanaegeshwa. Magari haya yanaonekana kuwa matochi zao zimemlika. Pia magari haya yanaonekana kuwa hayajatumika. Ina maana kuwa ni za kuuzwa.

Hapa ni maduka, maduka haya yanaonekana kuwa yamefunguliwa ,hapa pia kuna duka ambayo imechorwa mchoro wa ufagio, tena huku kwenye mlango mwingine umeandikwa jina la mpesa ,hii ina maana kuwa unaweza ukakuja ukatoa ama ukatuma pesa hapa, hapa nje kunao baiskeli na pikipiki.

Hii ni kitu ambayo unatumia kupata pesa hizi simu zinatumiwa sana sana na wanabiashara. Watu ambao wanatumia kadi zao kulipia pesa kwa vitu vyao wanatumia vitu kama hivi ili waweze kulipia bidhaa ambavyo wamezinunua pia inasaidia kupunguza upotevu wa pesa.

Hili ni jumba la kifahari. Jumba hili linaonekana likiwa limejengewa vioo. Pia hapa kunao magari ambayo yameegeshwa hapa. Magari haya yanaonekana kuwa yana rangi tofauti. Pia kunao viti ambavyo vinakaliwa na wafanyakazi hapa na pia wateja wanapokuja wako na viti vya kukalia pia.

Hii ni bima bora ambayo inatumiwa humu nchini ili watu waweze kupata bima ambayo inawasaidia kwenye maisha yao. Bima hii ni ya kila aina, kuna aina ya barabara, manyumba, na tena hospitali. Hii husahidia watu kupata kusaidika bila malipo yoyote.

Hii ni simu . Simu hii inaonekana kuwa ina vitu vingi . Mtu anaweza kutumia simu kutafuta pesa . Pia kunayo michezo ambazo zinaweza zikatumiwa kwenye simu kuchezwa . Kunao mkono ambayo imeshikilia simu hii . Hapa chini kunao mama na baba ambaye ambao wameshikana hapa juu .

Hili ni jumba la kifahari. Jumba hili limetumiwa vioo kujengewa. Tena kuna magari ambayo zimeegezwa hapa. Magari haya yanaonekana kuwa na marangi tofauti. Tena ni ya aina tofauti. Magari haya yanaonekana kuwa hajawai kutumika. Ina maana kuwa ni za kuuzwa. Watu wanakuja hapa ili kujinunulia magari.

Hii ni bima bora ambayo kila familia inafaa kua nayo. Wakati mtu ana ngojeka gafla anaweza kupokea matibabu bila malipo kwa kutumia bima hii, inasaidi watu wengi humu nchini.

Hii ni biashara ya samaki samaki hawa wanaoeneka kuwa ni wa aina tofauti tena wameweza kuchomwa ,hapa kando kunao ambao wameharibika pia kuna mtu ambaye anauza anaonekana akichoma samaki hawa hapa kando ili wateja waweze kununua.

Hii ni kifaa ambacho inatumiwa kwa simu, kuweka na kutoa ama kutuma pesa zako. Pia unaweza kukopa pesa zako kwa kutumia simu, pia unaweza kuuza bidhaa vyako kwa kutumia simu.

Hapa kunao mtu wa kike na wa kiume. Wa kike anaonekana akimpea wa kiume kifunguo cha gari. Ina maana kuwa mtu amekuja kununua gari yake hapa.

Hii ni bima bora ambayo inatumiwa sana sana na watu humu nchini. Hii pia inasaidia watu wanapopata magonjwa kuweza kupata matibabu bila malipo yoyote pia hapa chini kuna nambari ambazo unaweza ukapiga ili uweze kupate usaidizi kuhusu bima hii.

Hii ni bima ya dawa dawa inaweza ikapatikana huku unaweza ukaenda hospitali unapopata ugonjwa wa ghafla na uweza kupata matibabu kutumia bima hii bila malipo.

Hapa ni barabarani, barabarani humu kunaonekana magari ambazo yanaenda huku. Pia kunao malori yenye colour nyeupe, hapa nyuma kuna gari kubwa ambayo inaonekana ikiwa inabeba magari. Gari hili ni kubwa sana, pia magari haya ambayo anazibeba inaonekana kuwa hayajatumiwa.

Hapa kuna magari ambayo yamepangwa vizuri ,magari haya ina rangi tofauti. Pia magari haya yamewekwa kwenye jumba la kifahari ambayo imejengwa kwa kutumia glasi .Magari haya yanaonekana kuwa hayajawahi kutumika, kwa hivo magari haya yanaonekana kuwa ni ya kuuzwa .Kila gari ina bei yake tofauti kulingana na venye iko.

Hapa ni pahali ambapo magari yameegeshwa. Magari haya yanaonekana kuwa yana rangi tofauti. Pia kunayo magari ya binafsi na pia kunayo ya kupita kwa watu wa matatu.

Hapa kunao magari ambazo zimeegezwa hapa, yana rangi tofauti. Pia magari haya yanaonekana kuwa hayajawai kutumika. Ina maana kuwa magari haya ni za kuuzwa.

Hii ni bima bora ambayo inatumiwa sana sana na wananchi. Pia kunao pesa ambazo unafaa kulipia kwa bima hii ili wakati uko na emergency unaweza kupata matibabu.

Hili ni gari aina ya Nisaan, gari hili linaonekana kuwa bado ni jipya. Pia ina rangi ya nyeupe, kwenye vioo vyake vinaonekana kuwa bado haijapatwa na uchafu. Gari hili ,linatumiwa kuwabebea abiria, sanasana hutumiwa na watu wa matatu kuwabeba abiria.

Hii ni bima Bora ambayo inatumiwa kwenye hospitali. Bima hii inasaidia watu, mtu anapo gonjeka gafla anaweza kenda hospitali na kupata matibu bila malipo yeyote .Hapo chin kina Nambari ambazo unaweza kupiga Ili update usaidizi kuhusu bima hii.

Hapa ni maduka. Pia maduka haya yana majina kuhusiana na bidhaa ambavyo zinauzwa hapa kwenye duka. Kunao mtu ambaye amesimama hapa kwa mlango.

Hii ni bima bora ambayo ni ya magari. Bima hii ni ya watu ambao wako na magari yao kibinafsi. Hapa chini kunayo nambari ambazo unaweza ukazipiga ili uweze ukapata maelezo zaidi kuhusu bima hii. Pia kunao pesa ambazo unaweza kuzilipia kwa mwezi au unaweza kuchagua kulipia kwa mwaka.

Hapa kunao magari ambao zimeegeshwa hapa. Labda kuna jambo ambalo lilikuwa linafanyika hapa. Watu wamekuja ili waweze kuegeza magari yao hapa. Magari haya pia yanaonekana kuwa ni ya rangi tofauti tofauti. pia ni ya nambari tofauti. Yameegeshwa pahali ambapo kuna nyasi.

Hii ni biashara ya viatu. Viatu hivi vinaonekana kuwa ni ya rangi tofauti tofauti. Tena imepangwa vizuri na utaratibu wake. Pia inaonekana kuwa viatu hivi ni vya watoto wadogo hadi vya watu wakubwa. Pia viatu hivi vinaleta faida kubwa kwa sababu baada ya kuuza, muuzaji anaweza kupata faida kubwa sana.

Hapa ni maduka. maduka haya yanaonekana kuwa yamefunguliwa zote. Hapa nje kuna mtu ambaye anaonekana akiwa amevalia aproni. Anaonekana akienda pahali kuna duka. duka hili linaonekana kuwa limeandikwa jina photocopy na auto spare . Huu mtu anaonekana akiendea vivaa vya kutumia kwa kuunda gari.

Hapa ni sokoni na bithaa tofauti inauzwa hapa, vitu kama nyanya, vitunguu na vitu vinginevyo . Hii ni biashara ambayo hufanywa sana sana na akina mama iliwaweze kupata pesa.

Hii ni duka ambalo linaonekana kuwa la serikali. Lina jina Glory Forest Blue. Hapa kunaonekana kuwa kuna dirisha ambalo limepasuka. Tena hapa kunao gari ambalo linaonekana kuwa ni ambulansi. Maduka haya yaonekana kuwa ni za kuuzia vitabu.

Hapa ni sokoni. Pia kuna hao watu ambao wamekuja ili waweze kujinunulia bidhaa pia. Watu wanaonekana wakizunguka kila mahali kujitafutia vitu ambavyo wamekuja kwenye soko. Hapa ni sehemu ambapo wanauza chakula. Kina mama wanaonekana wakiuza bidhaa kama vile nyanya, machungwa, mboga ya kila aina. Hii ni mzuri sana kwa sababu inaleta pesa.

Hapa kunao gari ambayo ina rangi nyeupe. Gari hili gurudumu lake ni konde. Gari hii inaonekana kuwa ni ya watu matajiri sana.

Hizi ni noti za pesa. Noti hizi ni za elfu Moja moja. Zimepangwa vizuri. Pesa hizi inatokea Benki Kuu ya Kenya. Pia hapa ina mchoro wa KICC na pia ya rais aliestaafu, Mzee Jomo Kenyatta. Huko nyuma inao, ina picha ya wanyama wa pori.

Hapa kunao jengo la kifahari sana, pia kunao picha ambayo imeandikwa jacks lives here . Pia kunayo magari yameegezwa hapa. Magari haya yanaonekana kuwa ni ya rangi tofauti tofauti, pia ni ya aina tofauti tofauti. Magari haya yanaonekana ni ya kuuzwa. Pia magari yameegezwa huku juu, pia yanaonekana ni ya kuuzwa.

Hili ni gari na gari hili linaonekana kuwa inaonyesha ina chombo ambayo inaonyesha jinsi mafuta inaendelea kwa gari na tena spidi ambayo dereva anatumia akiendesha gari lake. Kifaa hii inasaidia sana sana kupunguza ajali kwa barabara watu wakifuata maagizo.

Hizi ni noti za pesa. Noti hizi ni za elfu moja moja na mia tano, zimepangwa vizuri. Noti hizi ni noti ambazo zilikuwa zinatumiwa kitambo humu nchini kabla ya kubadilishwa. Zilikuwa na picha za mzee Jomo Kenyatta na huko nyuma ilikuwa na Wanyama. Pesa hizi zilibadilishwa hivi karibuni kuwa za kisasa.

Hapa kunao watu ambao wameketi hapa nje. Pia hapa ni pahali ambapo watu wanaweza kujinunulia maziwa hapa na pia wanatumia kadi yao kununulia maziwa.

Hii ni bima bora ambayo hutumiwa kwa kutibu watu. Bima hii inaonekana kuwa kunayo picha ya familia mama, baba na mtoto. Pia hapa kuna nambari ambayo unaweza kupiga ili upate usaindizi.

Hizi ni noti za pesa. Noti hii ni ya elfu moja. Noti hii pia ina michongo ya nchi yetu Kenya, pia ina jina ya nchi yetu Kenya. Hizi ni pesa ambazo zilikuwa zinatumiwa humu nchini kitambo kabla ya kubadilishwa. Pia pesa hizi zilikuwa zinatumika kununuliwa vitu kitambo.

Hapa kuna malenge ya aina tofauti. Malenge yenye rangi ya kijani ni malenge ambazo hupandwa sana sana na kina mama nyumbani. Hii hupandwa kila mahali na inaweza kukua, ilhali hizi ndogo ndogo haiwezi ikamea kwenye udongo ya kila aina. Hii pia inafaa kuchungwa kwa hali ya juu.

Hapa ni dukani na humu ni duka ya kuuza bidhaa vingi hapa. Pia kunao mikoba ya kubebea vitu ambayo imeandikwa taksisi. Hapa nje pia kunao gurudumu ambayo iko hapa kando.

Hili ni gari, gari hili linaonekana kuwa ni ya colour nyeupe, pia ina maandishi imechorwa hapa karibu na gurudumu, pia maglasi zake zinaonekana kuwa bado ni jipya. Gari hili linaonekana ni la kuuzwa. Gari hii pia ni la bei la juu sana sio kila mtu anaweza kufikia.

Hapa ni sokoni. Sokoni huu kunaonekana mkusanyiko wa watu. Pia hapa ni pahali ambapo chakula panauzwa. Kunao mboga ambazo zimepangwa hapa aina ya kabichi. Pia inaonekana kuwa kuna uchafu mwingi hapa kwenye sehemu huu. Watu hawashuhudii usafi hapa.

Hapa kunaonekana kuwa na uwanja. Uwanja huu unaonekana ikiwa na nyasi ya kichani. Pia magari yameegeshwa hapa. Inaonekana kuwa kuna sherehe huku. Pia huko mbeleni kunao mahema ambazo zilikuwa zinatumika kwa sherehe. Labda kulikuwa na sherehe ya harusi hapa.

Hizi ni noti za pesa, noti hizi zinaonekana kuwa ni ya elfu moja moja. Pia pesa hizi ni pesa ambazo zinatumika siku hizi humu nchini, baada ya kubadilishwa. Pesa hizi zimepangwa kwa utaratibu mzuri sana, kunao mkono wa mtu ambao umeshikilia pesa hizi.

Hii ni biashara ambayo unaweza ukatumia simu kufanyia. Pia hii husaidia kutunza wakati kwa sababu hauwezi ukatembea tembea kila mahali ili uweze ukauza bidhaa vyako. Pia unaweza ukaziuza bidhaa vyako kwa duka kwa kutumia pia simu ili wateja ambao wako mbali wanaweza kukujia bidhaa hivyo.

Hapa ni dukani. Humu dukani inaonekana inaonekana kuwa ni ya kuuzia bidhaa vyote vya nyumba. Kunao magunia ya bidhaa tofauti tofauti hapa nje. Pia kuna, hapa juu imeandikwa M Pesa ,inamaana unaweza kuenda kutoa ama kutuma pesa kwenye duka hii.

Hii ni biashara ya viatu. Viatu hivi vinaonekana kuwa vimepangwa kulingana na rangi yake, pia hapa mbeleni inaonekana kuwa vimewekwa mashanga ya rangi tofauti tofauti tena ni ya aina tofauti. Kunao mtu anaonekana akiuza viatu hivi. Hii ni biashara mzuri kwa sababu inafaida kubwa sana.

Hili ni jengo kubwa sana. Jengo hili linaonekana kuwa ni ya gorofa. Tena imetumiwa glass kujengewa. Hapa nje kuna magari ambazo zimeegezwa hapa. Magari haya yanaonekana kuwa yana rangi tofauti. Tena yamepangwa kwa utaratibu mzuri sana. Magari haya yanaonekana kuwa ni za kuuzwa.

Hii ni bima bora ambayo inawasaidia madereva, bima hii husaidia madereva kupata matibabu bila malipo wanapopata ajali. Tena wanaeza kupata kurudishiwa magari yao bila malipo. Hapa chini kuna nambari ambazo unaweza ukapiga ili uweze kupata maelezo zaidi kuhusu bima hii.

Hili ni karatasi ambayo imeandikwa jina KopoKopo. Tena ina mahali ambapo na wewe ukaandika ukaweka majina yako, nambari zako za siri, mahali ambapo unaweza ukaonyesha kuwa wewe ni binadamu na pia mahali unaweza ukaingililia mahali kopokopo hii. Pia kuna mahali ambapo unaweza ukatuma nambari zako.

Hapa ni maduka na humu kunao watu ambao wanaonekana wakinunua bidhaa vyao. Duka hili linaonekana likiuza bidhaa mingi hapa, pia duka hii imeandikwa mpesa, unaweza kutoa ama kutoma pesa zako hapa.

Hapa ni taoni na humu kunaonekana kuwa kuna hayo majengo ya aina tofauti tofauti. Pia hapa kunaonekana kuwa kuna hao magari ambazo yamepangwa hapa. Magari haya yanaonekana kuwa ni za mtu binafsi. Pia magari haya yanaonekana kuwa hayajawahi kutumika ina maana kuwa magari haya ni za kuuzwa.

Hapa ni sokoni. Sokoni humu kunaonekana hapa ni pahali ambapo nguo zinauzwa. Wauzaji wameziwekeza nguo hizi hapa nje ili wateja waweze kununua. Kunao watu ambao wanaonekana wakiwa wamepanga laini ili waweze kupata utaratibu nzuri kwa kujinunulia bidhaa hivi.

Hapa kuna gari ambayo imeegeshwa nje ya nyumba. Gari hili linaonekana kuwa lina rangi nyeusi. Pia kioo chake cha huko mbele imefunguliwa. Magurudumu yake yanaonekana kuwa bado ni mapya. Hapa nyuma inaonekana kuwa ina mat

Hii ni mashine ambayo inatumiwa na wanabiashara sana sana. Mashini hii ina mahali ambapo imeandikwa tarehe na wakati pia, hapa kando ina bendera za nchi tofauti tofauti. Hapa katikati kunao nambari ambazo zimeandikwa ambazo pia hazifanani.

Hii ni biashara ya viatu. Viatu hivi vinaonekana vikiwa na rangi tofauti. Tena ni aina yenye tofauti. Vinaonekana kuwa kuna vya watoto wadogo hadi vya watu wakubwa.

Hii ni bima bora ambayo inasaidia wananchi kupata matibabu. Bima hii husaidia kupata matibabu bila malipo yoyote. Wakati mtu anapata ugonjwa wa ghafla anaenda hospitali na aweze kutibiwa na kurudi nyumbani. Hapa kuna nambari ambazo unaweza kuzipiga ili uweze kupata maelezo zaidi.

Hapa kuna magari ambazo zimeegeshwa hapa. Kwenye gari hili linaonekana kuwa ni garu ya kubebea abiria tena gari hili linaonekana kusimamia pesa yakukopeshwa hapo chini ina nambari ambazo unaweza ukapiga ili ukopeshe pesa unazohitaji.

Hapa ni town , town . humu inaonekana kuwa kunayo kazi ambayo inafanywa hapa kwa haraka, hapa kuna watu wengi ambao wanakuja ili bwaweze kujipatia vitu ambavyo walikuwa wanavihitaji, maduka haya yanauza vitu tofauti tofauti, pia kunao ambazo zinauza bidhaa vya kukula.

Hili ni duka la kuuzia nyama. Nyama zinaonekana zikiwa zimewekwa kwenye ukuta, pia kunao ambazo zimekatwa katwa na kuwachwa chini ili iuziwe kwenye wanunuzi.

Hili ni duka ambalo linaonekana kuwa ni la chumba kubwa. Duka hili linaonekana kuwa ni la kuuzia viatu na tena inatumiwa kuuza vitu kama nguo. Viatu hivi vimepangwa kulingana na bei yake. Tena viatu hivi vinaonekana kuwa ni vya watoto wadogo hadi vya watoto wakubwa.

Hili ni duka. Duka hili linaonekana kuwa ni la mashanga , mashanga haya ni ya rangi tofauti tofauti . Pia mashanga haya yametumiwa kushona vitu tofauti. Pia kuna mabagi ambayo imetumia mashanga pia kutengenezwa. Mashanga haya yanatengenezwa sana sana na kina wamaasai, kina wamama ili waweze kupata pesa ya kujisaidia kwa maisha.

Hii ni noti ya pesa, noti hii ni ya elfu moja, kwenye noti hii imeandikwa kuwa banki kuu ya Central bank ,pia ina jina la nchi yetu ya Kenya. Huko kwenye kuna mchoro wa KICC, pia kuna picha ya rais aliyestaafu mzee Jomo Kenyatta.

Hizi ni noti za pesa, ambazo zinatumiwa humu nchini kenya. Pesa hizi imeandwa jina ya nchi yetu kenya, tena lena jengo la KICC. Huko nyuma lina picha la wanyama pori. Hizi ni pesa ambazo zilibadilishwa hivi majuzi ili kutumika huku nchini.

Hapa ni maduka. Maduka haya yanaonekana kufanya kazi kwa haraka. Hapa nje kuna wamama ambao wanaonekana kuuza vitu kama matunda, nyanya, vitunguu, viazi na vitu vinginevyo. Tena kwenye hili duka limeandikwa M-pesa, kumaanisha kuwa unaweza ukatuma ama kutoa pesa kwenye duka hili.

Hapa ni duka. Humu dukani kuna wa bidhaa tofauti tofauti ambazo zimepangwa kwenye shelfu. Pia hizi shelfu zime zinaweza zikaandikwa bei ya bidhaa hivi ili wanunuzi waweze kuchua bei ya bidhaa. Hapa kuna watu wawili ambao wanaonekana kuwa mmoja anafanya kazi hapa na mwingine ni mnunuzi.

Hapa kunao bima ambayo inatumika nyumbani. Bima hii inasaidia watu wakati nyumba inapopata moto na vitu vinginevyo.

Hii ni bima bora ambayo kila familia inafaa kuwa nayo. Karatasi hii ina mchoro wa familia. Hii hunasaidia watu wanapopata magonjwa ya ghafla kupata matibabu bila malipo yoyote.

Haya ni magari magari haya yanaonekana kuwa ni ya kuuzwa pia mgari haya yanaonekana kuwa ni za kulipa mdogo mdogo magari haya yanaonekana pia kuwa kunayo nambari aqmbazo unaweza kuzipiga ili uweze kupata usaidizi kwa magari haya.

Hili ni gari ambayo ni ya color nyeupe. Gari hii lina nambari ya KCM 709K . Pia gari hili linaonekana kuwa safi sana. Gari hii pia inaonekama haijatumika, labda hii gari ni la kuuzwa. Linatembezwa ili watu waweze kujua kuwa kuna gari la kuuzwa.

Hizi ni magurudumu ya gari. Magurudumu haya yanaonekana yanasafishwa yameweza kusafishwa na sabuni na pia inaonekana kuwa imemwakiwa maji ili kuondoa pofu.

Hii ni bima bora ambayo inasaidia watu kupata matibabu pia hapa kunao umuhimu ambao umeandikwa hapa ,pia kunao nambari ambazo zimeandikwa hapa ambayo unaweza ukazipiga na uweze kupata usaidizi mingi kutoka kwenye watu ambao wanasimamia bima hii.

Hapa kuna watu ambao wanaonekana wakinyosheana mikono. Kunao mtu wa kike na mwingine ni wa kiume. Wa kike anaonekana akipeana funguo la gari kwa mtu huyu. Hapa kwenye meza kunao gari ndogo ambayo imeegeshwa hapa kwa meza, tena kuna kalamu na karatasi ambayo iko hapa kwenye meza.

Hii ni bima bora ambayo hutumiwa na wanabodaboda sana sana. Bima hii inasaidia wanabodaboda kupata matibabu bure wakati wanapobata ajali. Pia kunao pesa unaoweza ukatumia ukalipia kwenye bima hii wakati haujapata ili kesho uweze kupata matibabbu bure.

Jumba la kifahali ambalo ni la ghorofa na pia inaonekana kuwa imetumia glass kujengwa. Magari yamepangwa hapa na yanayoonekana kuwa yana rangi na ni ya aina tofauti tofauti na pia hayajatumika kumaanisha ni ya kuuzwa.

Haya ni magari ambayo yameegezwa hapa. Magari haya yanaonekana kuwa na rangi tofauti. Pia magari haya yanaonekana yakiwa na nambari tofauti tofauti. Yanaonekana kuwa yameegeshwa pahali ambapo kuna nyasi ya kijani sana. Panaonekana ni pahali mvua haikosekani.

Hii ni bima bora ambayo inatumiwa na watu ambao wako pahali ambapo pana ukumu. Bima hii inasaidia watu kupata chakula, kujengewa majumba bila malipo. Hapa kwenye karatasi hii kuna mtu ambaye anaonekana akiwa amevalia kofia ya buluu. Tena hapa jini kuna nambari ambayo unaweza ukaipiga ili uwee ukapata usaidizi.

Hapa kuna jumba kubwa. Jumba hili limejengewa viio. Tena kunayo magari ambayo yameegeshwa hapa. Hapa mbeleni kuna watu wawili ambao wanaonekana wakisimama. Kuna mmoja ambaye anaonekana akinyunyuzia mafuta kwenye gari na mwenzake anamwangalia jinsi weka dawa hizi. Pia

Hapa ni madukani, hapa kwenye duka kuna karatasi tofauti tofauti ambayo imewekwa kwenye mlango. Pia hapa kwa mlango kunayo chupa ya maji mawili. Pia kunamipira ambayo ziko kwenye mlango. Pia kwenye mlango wa huu duka umeandikwa Mpesa ,inaamana kuwa unaweza kutuma ama kutoa pesa zako hapa.

Hizi ni noti ya pesa. Moja ni noti ya elfu moja tena nyingine ni ya elfu ni ya hamsini. Tena imeandikwa jina ya nchi yetu Kenya. Hizi ni pesa ambazo zinatumika huku nchini baada ya kubadilika kwa zile za kitambo. Pesa hizi pia ina jengo la KICC.

Hii ni karatasi ambayo ni ya ushuru unaolipwa na wanabiashara sana sana humu nchini. Karatasi hii unapewa baada ya kulipia ushuru humu njini ili uweze ukafanya biashara yako kila wakati na pia uweze kufuata maagizo ambayo inafanywa humu nchini.

Hizi ni pesa. Pesa hizi ni koini ya shilingi ishirini na kumi kumi, pesa hizi zimekusanywa kwa uwingi. Pia pesa hizi zinaweza zikapadilishwa kuwa noti. Wakati mwingine unaweza ukatumia ikiwa hivi kama hauna noti.

Hapa kuna magari ambayo yameegeshwa. Inaonekana kuwa kulikuwa na sherehe huku. Magari haya ni ya rangi tofauti tofauti, tena ni ya aina tofauti. Pia kunaonekana kuwa kuna mkusanyiko wa watu ambao wamekuja hapa kwenye sherehe. Tena kuna pikipiki ambazo zimeegeshwa huku ni ya watu ambao ni wa mabodaboda.

Hizi ni magari ambazo zimeegeshwa huku. Magari haya mengi yao ni ya color nyeusi. Hapa kuna chumba cha kifahari ambalo ni kubwa sana. Hapa inaonyesha kuwa hapa ni pahali ambapo magari yanauzwa. Magari haya yanaonekana kuwa hayajatumika kabisa. Watu wanakuja huku kujinunulia magari.

Haya ni magari, magari haya yanaonekana kuwa ni ya rangi tofauti tofauti. Tena inaonekana kuwa magari haya yameegeshwa na wafanyakazi huku. Pia kuna malori na magari ndogo ndogo ambayo hutumiwa na watu binafsi ambazo hazifanyi kazi za matat.

Hapa ni duka ya maziwa. Maziwa haya yamepangwa kwenye mabaketi ambazo zingine ni yoghurt zingine ni maziwa ambayo fresh tena zingine ni maji. Duka hii inafaida kubwa kwa sababu watu wengi wanaweza wakanunua bidhaa hivi na kumalizia kabla ya kuishia hata wiki moja na kupata pesa.

Hizi ni magari ambazo zimeegeshwa huku. Tena hapa kunaonekana kuwa kuna kamera za siri. Magari haya yanaonekana kuwa na rangi tofauti tofauti. Tena ni ya aina tofauti tofauti. Hapa inaonyesha kuwa magari haya ni ya kuuzwa kwa sababu ipo kwenye duka la kuuzia magari.

Hii ni kundi ya magari, magari haya yameegeshwa na vimepangwa vizuri. Magari haya yana rangi tofauti tofauti, ilhali magari ni ya aina moja. Magari haya yanaonekana kuwa hayajatumika, inamaana kuwa magari haya ni za kuuzwa. Hii ni biashara nzuri kwa sababu ina faida nyingi kwa muuzaji.

Hapa ni maduka. Maduka haya yapo kwenye town . Hapa nje kuna mama ambaye anasimama kando ya duka. Tena duka hili hapa mbeleni imeandikwa M-Pesa, tena kuna nambari ambayo unaweza ukatumia kununua vitu kwenye duka hii. Pia, hii ni duka ambayo unaweza ukatoa ama kutuma pesa zako.

Hizi ni noti za pesa. Noti hizi zinaonekana kuwa ni ya elfu moja moja. Pia noti hizi zina jina ya nchi yetu Kenya. Tena ina jengo ya KICC. Pesa hizi zinatumiwa wakati huu humu nchini baada ya kupadilishwa kutokana na zile za kitambo. Hizi pesa zilipadilishwa hivi majuzi.

Hapa ni pahali ambapo maziwa yanapelekwa ili kuuzwa pia hapa ni pahali ambapo mtu anaweza kwenda kuweka pesa ambazo ana ako nazo tena anaziweka maziwa ambazo anahitaji anaweza kupata maziwa yake bila ya ajira ya mtu yeyote humu. Hii ni mashini ina inatumia teknolojia ya kisasa.